Mvulana mdogo aliyevaa headphones akiwa anatumia kompyuta mpakato huku akitabasamu, akishika kalamu na daftari. Hali inaonyesha kuwa anahusika katika somo la mtandaoni au mawasiliano ya kidijitali kwa ajili ya kujifunza.

Mwanamke aliyevaa suti ya rasmi akiwa ameketi mbele ya kompyuta mpakato wa kuzima. Anaonekana kuwa na tabasmu la kirafiki na kujiamini. Akionyesha mazingira ya kazi ya kisasa na ya kitaalamu. Kwa nyuma kuna mtu mwingine pia aliye kwenye mazingira ya kazi.

Rundo la watu wakiwemo vijana na wanawake wakiwa kwenye darasa la kompyuta. Wameketi kwenye viti vya plastiki na wanaumia kompyuta za mezani. Jambo linaoshiria kuwa wako katika mafunzo ya teknolojia ya habari na mawasiliano.

Maktaba ya umma au ya shule. Ndani ya maktaba kuna rafu nyingi zilizojaa vitabu, meza na viti kwa ajili ya wanafunzi au wasomaji. Watu wachache wameketi mezani wakisoma au kufanya kazi kwenye kompyuta.

Darasa au chumba cha mikutano kilichoandaliwa kwa ajili ya kujifunza au majadiliano. Kuna meza ndefu ya mbao iliyozungwa na viti, ambavyo vinaonyesha mazingira ya kushirikiana katika kujifunza. Pembeni kuna kompyuta mbili na rafu ya vitabu pamoja na ubao mweupe.

Chumba kina kitanda kimoja kikubwa kilichofunikwa na mashuka meupe na mito miwili. Kuna pazia jeupe lenye mapambo ya rangi ya buluu linaloruhusu mwanga kuingia. Ukuta wa chumba ni wa rangi wa krimu na sakafu ina vigae vyenye rangi ya manjano na muundo wa maua.

Chumba kidogo chenye mpangilio wa kisasa. Ndani ya chumba hiki kuna meza nyeupe yenye taa ya meza ya rangi ya bluu juu yake. Karibu na meza kuna friji ndogo au kabati ndogo. Dirisha kubwa linapatikana upande wa kulia na linaonyesha mandhari ya nje yenye miti na njia ya waendao kwa miguu.

Bweni lenye vitanda vya ghorofa vilivyopangwa kwa mistari miwili kila upande wa chumba. Kila kitanda kina Sanduku la chuma ambalo linaonekana kuwekwa juu ya kitanda au chini. Sakafu ni safi na kuna mwanga unaoingia kupitia madirisha mawili madogo ukutani.

Kijana mvulana na mwanamke wanazungumza kwa kutumia lugha ya alama. Kijana anaonekana akielezea jambo kwa mikono yake, huku mwanamke akimsikiliza kwa makini. Wapo mezani wakiwa na kompyuta mpakato na daftari.